Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa ng'ombe ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, namna ya kutumia pamoja na picha ya ng'ombe.

Dawa ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imeifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi ambayo yanaonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo; ambayo imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika makopo na nyingine zikiwa katika pakiti za plastiki, kila moja ikiwa na maandishi yenye jina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya kushusha magunia au vifurushi, vilivyo na pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo kutoka kwenye gari kubwa na kuipeleka katika sehemu inayostahili kuwekwa.

Dawa ya wanyama wakufugwa maalum inayotumika kwa mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo lina maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, matumizi pamoja na picha ya mbwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika jengo ambalo linavifurushi vyenye pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zinazoenda kutumika katika mashamba ili kufanya udongo kuwa na rutuba zinazosaidia mimea kukua.

Vijana wawili wa kike na wa kiume, wakiwa nje ya duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, kukiwa na vifurushi vya rangi nyeupe, ambavyo vimejaa bidhaa mbalimbali kama vile, mbegu za mazao au mbolea.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku, ikiwa imehifadhiwa katika kopo la rangi jeupe na kufungwa vizuri kwa kutumia mfuniko ili isimwagike, likiwa na karatasi lenye maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika chupa za plastiki, na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo katika kuta ya duka hilo.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, likiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo, ikiwa imehifadhiwa katika boksi ambalo limetengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ambayo inatumika kwa wanyama wa kufugwa kama vile, mbwa ambayo imeifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, pamoja na namna ya kutumia .

Duka dogo ambalo linauza bidhaa mbalimbali zikiwemo pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo zingine zikiwa kwenye paketi za plastiki na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo katika ukuta wa duka hilo.

Vijana wa kiume wakiwa katika kibanda kidogo, ambako kumehifadhiwa mbolea zinazotumika mashambani kuleta rutuba kwenye udongo, wakiwa wanatumia mabereshi kukusanya mbolea hizo na kuzihifadhi kwenye magunia madogo.

Dawa ya mifugo kama vile mbuzi, ng'ombe na kondoo ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ndogo na kufungwa ili isimwagike, pembeni kukiwa boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika ambayo inatumika kwa wanyama wa kufugwa, kama vile mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, lenye maandishi yenye jina la hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Doka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo ya plastiki na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizozibwa kwa kutumia vioo.

Dawa ya kimiminika ya mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa ili isimwagike, kukiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo, namna ya kutumia, pamoja na picha ya ng'ombe.

Dawa ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi ambalo limetengenezwa kwa karatasi ngumu likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo namna ya kutumia pamoja na vichwa vya mifugo mbalimbali vilivyochorwa.

Vijana wa kiume wakiwa katika duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika chupa za plastiki na kupangwa juu ya meza iliyopo katika duka hilo.

Dawa ya mifugo ikiwa imehifadhiwa katika boksi dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, kukiwa na maandishi yanayoonyesha matumzii ya dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi katika viti, ndani ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, wakiwa wanatazama runinga iliyopo mbele yao.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika makopo madogo na kupangiliwa kwenye maboksi, ambapo kuna maandishi yanayoonyesha ujazo pamoja na idadi ya chupa hizo.

Shamba ambalo limepandwa zao la kahawa kwa ajili ya biashara, zikiwa zimetoa matunda makubwa yenye rangi nyekundu pamoja na kijani, yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya ambazo zimevunwa kutoka kwenye mimea, na kupangwa katika makreti ya rangi nyeusi yakiwa tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la viazi ambavyo vimehifadhiwa kwenye magunia marefu ya rangi nyeupe na kufungwa kwa kutumia kamba ili visimwagike vikiwa tayari kwa ajili ya kupakizwa kwenye gari na kupelekwa masokoni ili kuuzwa

Wakulima wakike na wakiume wakiwa wamefanya shughuli ya uvunaji wa nyanya, zikiwa zimepangiliwa katika makreti ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba lenye miti mikubwa ya miembe ambapo wanachuma matunda hayo na kuyashika mkononi wakiyakagua kama yapo tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika shamba kubwa lililo na mti mkubwa wa mwembe wakiwa wanachuma matunda hayo na kuyakagua kama yapo tayari kwa ajili ya zoezi la uvunaji na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara likiwa limevunwa kwa kuchimbuliwa kutoka kwenye ardhi na kuifadhiwa katika makundi madogo madogo ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi vizuri za rangi ya kijani kutoka kwenye mimea. Nyanya hizo hupelekwa masokoni na kuuzwa kipindi zinapoiva vizuri.

Kundi kubwa la watu wakiwa wanafanya shughuli ya kuchambua matunda yatokanayo na zao la kahawa wakihifadhi katika magunia ili kupelekwa masokokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mirefu likiwa limetoa mikungu yenye ndizi zilizoiva vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa zikiwa zimefunikwa kwa kutumia mifuko ya plastiki ili kuzilinda zisiliwe na ndege.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la mananasi kwaajili ya biashara, yakiwa tayati yamestawi vizuri kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa sokoni na kufanyiwa mauzo.

Migomba mirefu iliyojikusanya katika eneo moja, ambayo inatoa mkungu mkubwa wenye ndizi zilizokomaa vizuri zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vimestawi vizuri kwa kutoa miche mirefu ya rangi ya kijani, kumaanisha viko tayari kwa ajili ya uvunwaji na kupelekwa katika masoko ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwaajili ya biashara, vikiwa vimestawi vizuri kutoka chini na kuchipua mimea ya rangi ya kijani ambapo vinavunwa na kupelekwa katika masoko ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi akiwa anafanya shughuli ya uvunaji kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi, kisha kuvipanga kwenye makundi ili kwenda kuuzwa masokoni.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, akiwa anafanya shughuli ya kukwanyua mahindi hayo na kuyakusanya katika kundi kubwa kisha kupangilia katika ndoo ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Viazi vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa kutoka kwenye ardhi, kisha kuihifadhiwa katika magunia marefu, yaliyofungwa kwa kutumia kamba ili visimwagike, vikiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara; akiwa anachuma nyanya hizo kutoka kwenye miche iliyosimamana kupitia fito refu za miti na kuziweka katika ndoo, ili kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa ni za rangi nyekundu, zimestawi vizuri kutoka kwenye miche mirefu ya rangi ya kijani iliyojipangilia katika mistari iliyonyooka, nyanya hizo hupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wakiwa wameketi katika kivuli cha mti mkubwa ambapo wanafanya shughuli za umenyaji wa zao la mahindi wakipangilia katika magunia tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi ambavyo vimevunwa na kukusanywa katika kundi kubwa, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Vijana wa kike wa rika tofauti wakiwa wameketi katika shamba lenye miti ya mikahawa, ambapo wamechuma matunda na kuyatandaza chini kisha kuchambua na kupanga katika ndoo au magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara vikiwa vimevunwa kwa kuchimbuliwa chini na kupangwa kwenye kundi kubwa ambapo vinapangiliwa kwenye magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, wakiwa wanazikagua kwa makini kama ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, ambavyo vimechimbiwa chini vikitoa mimea mirefu ya rangi ya kijani, kumaanisha kuwa vipo tayari ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mwanamke akiwa amefanya zoezi la uvunaji wa zao la mahindi kwa kuyakkwanyua kutoka kwenye mimea, akiyamenya na kutandika kwenye turubai lililopo chini ili yaweze kupatwa na mwanga wa jua, na kukauka vizuri kisha kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa anafanya shughuli za uvunaji wa nyanya zikiwa zimekusanywa katika eneo moja akiwa anazipanga katika magreti ile kusafirishwa kwa kutumia baiskeli na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji wa mazao hayo, kwa kuyakwanyua kutoka kwenye mimea wakiamenya na kukusanya sehemu moja ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mananasi, ambayo yameshastawi vizuri tayari kwa ajili ya zoezi la uvunaji, na kupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya za rangi nyekundu na kijani, zikiwa zimestawi kutoka kwenye mimea mirefu iliyopandwa katika mistari iliyonyooka na kuachwa nafasi, baina ya mistari ya mtu kupita yenye hizo zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi kubwa la watu wa kike na wa kiume wakiwa chini ya mti wenye kivuli kizuri ambapo wamefanya shughuli ya uvunaji wa zao la maparachichi na kuyapangilia katika makreti ya rangi ya bluu tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi vitamu, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi na kupangilia kwenye makreti ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa amesimama nyuma ya gari, ambalo limepakiwa mananasi mengi yaliyovunwa kutoka katika shamba, ambayo hupelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa katika shamba lililopandwa zao la tikiti maji akiwa amebeba begani na mengine yakiwa chini yametandazwa yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa miti mingi ya mikahawa kwa ajili ya biashara ikiwa imetoa matunda makubwa ya rangi ya kijani na nyekundu yakiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wa rika na jinsia tofauti wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi, ambavyo vimevunwa kwa kuchimbuliwa kutoka chini na kupangwa kwenye kundi kubwa, kisha kupangiliwa kwenye magunia ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba, lililopandwa zao la vitunguu wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji kwa kuvichambua kutoka kwenye ardhi wakivipangilia kwenye magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi kutoka kwenye miche mirefu iliyofungwa kwa kutumia kamba juu ya paa, chini kukiwa na vifurushi vidogo vyenye udongo ambavyo husaidia miche hiyo kukua na nyanya zinapelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa rika tofauti wakiwa wanafanya shughuli ya kukata vichane kutoka katika mikungu ya ndizi na kuhifadhi katika makreti ili kuipeleka masokoni kwaajili ya kuuza.-

Mwanamke akiwa amesimama katika shamba lililopandwa migomba mirefu ambayo imetoa mikungu mikubwa yenye ndizi zilizokomaa zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mwanamke akiwa anafanya shughuli ya kupakia matunda yatokanayo na zao la kahawa, katika magunia makubwa ambayo hupelekwa masokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara vikiwa vimestawi na kutoa mimea mirefu ya rangi ya kijani, ikimaanisha ipo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchuma a katika shamba lililopandwa miti mifupi ya mipapai kakita mpangilio wa mistari iliyonyooka, akiwa anachuguza matunda hayo kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba, ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la vitunguu kwa kuvichimbua chini na kuvilaza katika makundi, kisha kupakia kwenye gari ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la watu wakiwa katika shamba lilipoandwa zao la nyanya, ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuchuma kutoka kwenye miche na kuhifadhi kwenye makarai, ambapo huenda kuuza kwenye masoko.

Kundi la watu wakiwa wamefanya shughuli ya uvunaji wa zao la pilipili hoho za rangi ya kijani na kuzihifadhi katika makapu makubwa; ambapo pilipili hizo huuzwa.

Wakulima wakiwa wamevuna zao la pilipili hoho ambazo zimechumwa kutoka kwenye mimea na kuhifadhiwa kwenye makapu makubwa yaliyowekwa chini ya mti tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Bustani ndogo iliyopandwa mazao ya aina mbalimbali yaliyopo katika matuta kwa makundi ya zao ya aina moja yakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia mbao mazao hayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa pindi yatakapostawi vizuri

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, wakiwa wanakagua nyanya hizo kama zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili ya kuuzwa.

Upandaji wa migomba mirefu iliyojikusanya katika eneo la shamba, ambapo migomba hiyo hutoa mikungu yenye ndizi ambazo zinapelekwa masokoni na kuuzwa, pale zitakapokomaa vizuri.

Kundi la watu wa kike na wa kiume, wakiwa katika eneo maalumu lililotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mabati ambapo wameanika zao la mahindi yaweze kukauka na mengine yanauzwa.

Mwanamke akiwa amesimama katika shamba kubwa lililopandwa migomba mirefu, ambayo imetoa mikungu iliyo na ndizi, akiwa anakagua kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kike aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi akiwa ameketi katika eneo lililozingirwa na nyanya nyingi zilizovunwa na kupangwa kwenye vikopo vidogo ambavyo vinauzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya zilizovunwa kutoka kwenye mimea na kuifadhiwa kwenye makreti ya rangi nyeusi ambayo yapo pembezoni mwa barabara ya vumbi. Ikiwa tayari kwa ajili ya usafirishaji na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa chini ya mti unaotoa kimvuli kizuri, wakiwa wanafanya shughuli ya kupanga zao la nyanya katika maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ili kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mipapai iliyojipanga katika mistari iliyonyooka, kila mmoja ikiwa na kundi kubwa la mapapai ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa anafanya shughuli ya uvunaji kwa kuzichuma kutoka kwenye mimea na kuhifadhi kwenye kreti ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume anayevaa shati la rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa amesimama katika bustani ndogo iliyopandwa mazao mbalimbali ya mboga za majani, iliyostawi kutoka katika vifurushi vilivyo na udongo ambapo mazao hayo huvunwa na kupelekwa masokoni au majumbani kwa ajili ya chakula.

Wakulima wanne wakiwa katika shamba lililopandwa mti wa mparachichi wakiwa wanachuma matunda hayo, na kuyahifadhi katika makreti ili kuweza kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya, kwa ajili ya biashara wakiwa wanakagua nyanya hizo kama zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika bustani ndogo, ambayo ina udongo laini, wakiwa wa wanafanya shughuli ya upandaji wa mbegu za mazao, kwa kuchimbua mashimo madogo wakitumia mikono na kufukia mbegu hizo.

Mkulima wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe pamoja na bukta, akiwa katika bustani ndogo ambayo amepanda mazao mbalimbali ambayo yamepangwa katika makundi yaliyostawi vizuri.

Wakulima wakiwa katika bustani ndogo ambayo imelimiwa vizuri, wakiwa wanapanda mbegu za mazao ambazo zimechipua katika miche midogo, katika eneo ambalo wanachimba kwa kutumia mikono na kufikia mbegu hizo.

Mkulima wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi na mabuti miguuni, akiwa ameegemea katika kabichi, ambazo zimevunwa na kupandwa katika kundi moja, zikisubiri kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ndogo na ya kisasa ambayo husukumwa kwa kutumia mikono ikiwa ina injini ambayo inazungusha chuma chenye ncha kali, kinachotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo na ya kisasa inayovutwa na trekta, ikiwa ina mapanga yenye ncha kali yanayokata nyasi ndefu zilizopo mashambani, na kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa, ikiwa inavuta chuma chenye ncha kali ambacho hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo na ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili ikiwa na matairi madogo pamoja na injini, inayozungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye matairi madogo ambayo ina vyuma vyenye ncha kali, vinavyozunguka na kukata nyasi refu zinazopatikana katika shamba kubwa, ili kuandaa mashamba hayo kwa ajili ya kupandwa mazao.

Mashine ndogo na ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa ina injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa, ikiwa katika shamba kubwa inavuta chuma chenye mapanga yenye ncha kali yanayokata nyasi refu zilizopo katika shamba hilo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyumba na mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vyenye mchakato vinavyokata nyasi refu ambazo zipo katika shamba kubwa.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo inaitwa trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo ikiwa imefungwa chuma chenye mapanga yanayozunguka na kukata nyasi refu zilizopo katika mashamba makubwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa, ambayo inatumika kwa ajili ya kulimia mashamba makubwa, ikiwa ina chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali, yanayotifua ardhi au udongo, ilu kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo na ya kisasa yenye matairi madogo ikiwa ina vyuma vyenye ncha kali vinavyozunguka na kukata nyasi refu na kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo inatumika kwa ajili ya kulimia mashamba makubwa, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi ili kusaidia wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine kubwa na ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ikiwa inavuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hukata nyasi ndefu zilizopo katika mashamba makubwa.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono ambapo inafanya shughuli ya ukataji wa nyasi refu zilizopo katika mashamba makubwa au katika bustani.

Mashine ndogo na ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili, yenye injini ambayo inazungusha chuma chenye ncha kali kinachotifua au kuchimba ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, ikiwa inavuta chuma kilicho na mapanga yenye ncha kali, yanayozunguka na kukata nyasi refu zilizopo mashambani; kisha kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa itwayo trekta, yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo ina matairi madogo ikiwa inavutwa na chombo kikubwa mashine hiyo ina mapanga yenye cha kale yanayokata nyasi refu zilizopo mashambani na kuziviringisha katika muundo wa duara.

Ufugaji wa samaki aina ya kambale, wakiwa katika kisima kikubwa ambacho kina maji masafi na mengi, wakiogelea huku na kule wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali ambao hufanyika katika visima vingi vyenye maji masafi, vilivyotengwa katika makundi ambapo huifadhiwa samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wenye rangi nyekundu na wengine rangi ya zambarau wakiwa katika maji masafi yaliyopo kwenye tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo ndani yake kukiwa na urembo wa mimea ya rangi ya kijani.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika visima vikubwa, ambavyo vina maji masafi yaliyotengwa katika makundi ambayo yanahifadhi samaki wa aina moja.

Samaki wa rangi nyekundu wanaofugwa kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, kukiwa na maji masafi ambapo samaki hao huogelea na kujitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika eneo kubwa lenye uwazi ambapo kumechimbwa kisima kwenye ardhi na kujazwa maji masafi. Juu kukifunikwa na wavu ambao huwalinda samaki hao wasiweze kuliwa na ndege.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika eneo lililochimbwa kisima na kuwekwa maji masafi, ambapo juu kuna wavu unaowalinda samaki hao wasiweze kuliwa na ndege.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika kisima kikubwa ambacho kina maji masafi, kukiwa na samaki wengi wanaogelea wakiwa ndani ya maji hayo, wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wenye rangi tofautitofauti, wakiwa wanaogelea ndani ya maji masafi, wakijitafutia chakula yaliyopo kwenye tangi dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo.

Tanki kidogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo dani likiwa na maji masafi pamoja na urembo, ambapo hutumika kwa ajili ya kufugia samaki wa mapambo.

Ufugaji wa samaki wa rangi nyekundu kwa ajili ya mapambo, wakiwa wanaogelea wakijitafutia chakula ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki kidogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Bidhaa za vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani, vikiwa vimehifadhiwa katika magunia marefu yaliyokusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa, mfano wa bidhaa hizo ni: maharage, mahindi, alizeti, ulezi, na kadhalika.

Bidhaa za vyakula zitokanazo na mazao ya shambani kama vile: maharage, mahindi, mchele; vikiwa vimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, pia kuna mizani inayotumika kupima bidhaa hizo.

Bidhaa za vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani vikiwa vimehifadhiwa katika magunia marefu yaliyokusanywa mbele ya duka dogo ambalo linauza vyakula hivyo, vikiwemo mahindi, maharage, mchele na kadhalika

Bidhaa za vyakula ambavyo vimehifadhiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe yaliyopangwa katika mistari yatokanayo na mazao ya shambani kama vile maharage na mahindi ukiwa na watu ambao wananunua bidhaa hizo

Vijana wakiwa katika eneo la bustani ndogo ambapo kuna miti iliyopandwa katika mifuko ya plastiki, yenye udongo wenye rutuba na unyevu unaosaidia miche kukua ambayo inaenda kupandwa katika maeneo mbalimbali.

Eneo kubwa ambalo limepangiliwa miche midogo ya miti iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki, yenye udongo ulio na rutuba na unyevu unaosaidia michezo hiyo kukua na kupangwa kwenye makundi ya miti ya aina moja.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana pia kuna mfereji unaotiririsha maji taratibu, kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao ambao husaidia watembea kwa miguu kuvuka katika mfereji.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mrefu na vichaka vilivyofungamana, pia kuna mfereji unaotiririsha maji masafi taratibu, yanayopita juu ya miamba kutoka pande za juu kwenda pande za chini.

Vijana wakiwa katika eneo lenye uwazi mkubwa wenye nyasi fupi za rangi ya kijani wakiwa wanafanya zoezi la upandaji wa miche midogo ya miti. Wakichimba mashimo kwa kutumia beleshi na kufukia mechi hiyo kwenye ardhi.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kuna michoro iliyochorwa kwa rangi tofauti kwenye miti ambayo inamuelekeza mtembea kwa miguu njia ili asiweze kupotea.

Kundi la vijana wakike na wakiume wakiwa katika eneo la msituni wakiwa wanafanya shughuli ya upandaji wa miche midogo ya miti kwa kuchimbua mashimo kwa kutumia mikono na kupanda miche hiyo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika eneo lenye miche midogo ya miti, iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki yenye udongo wenye rutuba na unyevu unaosaidia miche hiyo kukua, na kupangwa kwenye makundi ya miti ya aina moja.

Kijana wa kiume akiwa katika bustani ndogo ambapo kuna miche ya miti imepandwa katika mifuko ya plastiki iliyo na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia miche hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kuna dimbwi lililojaa maji yaliyotuama ukiwa na nyasi refu ambazo zinaanza kuota kutoka kwenye dimbwi hilo.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa wamechuchumaa na wengine wakisimama katika eneo lenye miti mingi, ambapo wanafanya shughuli ya upandaji wa miche midogo ya miti wakichimba mashimo kwa kutumia mikono na kufukia miche hiyo.

Mboga za majani zikiwa zinakuwa kwa kupitia katika matundu madogo ya bomba la rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo hustawi kutoka kwenye kikombe kidogo kinachodumbukizwa kwenye bomba refu la rangi nyeupe ambalo ndani yake lina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kwa kupitia kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu madogo ya bomba refu la rangi nyeupe lililosimamishwa ndani yake kukiwa ama maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia maji, bali mimea hukua kutoka kwenye matundu madogo ya chombo ambacho ndani yake kina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanastawi kutoka katika mambomba marefu yenye rangi nyeupe, mizizi ikia inadumbukiza kwenye maji yaliyopo kwenye mambomba hayo, ambayo yana dawa pamoja na viritubisho muhimu ambayo yanasaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali miche huchomoza kutoka kwenye matundu madogo ya mifuniko. Huku mizizi ikidumbukizwa kwenye chombo chenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali miche huchomoza kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia miche hiyo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanastawi kwa kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yanayostawi kutoka katika makarai makubwa ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyo saidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu madogo, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye chombo chenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Miche ya mazao ikiwa inachomoza kutoka katika matundu madogo ya bomba refu lililosimamishwa ndani likiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia miche hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo hukua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka zaidi.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo hukua kutoka kwenye vikopo vilivyopo katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, mizizi ikiwa inadumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mazao ambayo yanakua kutoka kwenye matundu madogo ya bomba la rangi nyeupe ndani yake kukiwa na maji ambayo yanaletwa kwa kutumia mabomba membamba, yaliyounganishwa kwenye ndoo kubwa maji hayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mboga za majani zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika karai dogo, chini kukiwa na ndoo kubwa yenye maji pamoja na bomba linalopeleka maji kwenye mboga hizo. Maji hayo yana dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu yaliyosimamishwa, ndani yake kukiwa kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho, ambavyo husaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinakuwa kwa kupitia matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Kijana wa kiume akiwa anakagua mazao yaliyostawi kutoka katika matundu ya bomba lefu la rangi nyeupe ndani yake likiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinachipua kutoka kwenye matundu madogo ya bomba refu la rangi nyeupe lililosimamishwa, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo hukua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kutoka kwenye matundu madogo ya bomba refu la rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Miche midogo ya mazao ikiwa inakua kutoka katika mkopo yaliyochomekwa kwenye bomba refu la rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yanayopatikana kwenye mabomba hayo yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu; vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchipua kutoka katika matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho ambavyo husaidia mimea hiyo kukua kwa haraka zaidi.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo huchipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambayo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo vinasaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake yakiwa na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mboga hizo huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya bomba refu la rangi nyeupe, ambalo ndani yake lina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambazo husaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu; ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, ambavyo husaidia mazao hayo kuua kwa haraka zaidi.

Mboga za majani zikiwa zinakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa ndani ya mabomba hayo kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mazao yakiwa yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani majani usiotumia udongo bali mboga hizo hukua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga kukua kwa haraka zaidi.

Mbegu za mazao zikiwa zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe yaliyosimamishwa, yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ng'ombe wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeusi na nyeupe wakiwa ndani ya zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama zao husafishwa vizuri na kukatwakatwa zikihifadhiwa katika mifuko au paketi ambazo zinaenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao husafishwa na kukatwakatwa kuhifadhiwa vizuri na kupelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Shamba kubwa lililopandwa zao la kabichi ambazo zimestawi vizuri kwa mpangilio wa mistari, kabichi hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Vifaranga wadogo wakiwa katika chumba ambacho kina vyombo maalumu kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji. Vifaranga hao hupelekwa viwandani pindi wanapokua na kuchinjwa, kisha nyama yao husafishwa na huandaliwa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Mazao yakiwa yanastawi katika eneo maalumu lililozungushiwa uzio pamoja na paa, ambapo mazao hayo hupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kuwa bidhaa yanayofaa ili kutumika na watu.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mirefu ambayo imegamizwa kwenye fito refu za miti ili zisianguke, kutokana na uzito wa mikungu yenye ndizi zilizokomaa, ambazo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuhifadhiwa vizuri kisha kuuzwa kwenye maduka au kwenye masoko.

Mazao yaliyopandwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka ndani ya uzio uliotengenezwa kwa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga pamoja na vijidudu au mifugo inayoharibu mimea, mimea hiyo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuandaliwa au kuchakatwa ili kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mazao yaliyopandwa katika eneo maalumu lililozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe, ili kudhibiti mwanga wa jua, wadudu pamoja na wanyama waharibifu. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kufaa kuweza kutumika na watu.

Shamba kubwa lililopandwa kabichi, ambazo zimestawi vizuri katika mpangilio wa mistari iliyonyooka, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa bora ambayo inayofaa kutumiwa na watu.

Shamba kubwa lililopandwa mazao yaliyojipanga katika mpangilio wa mistari mirefu, ambayo hupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Kuku wengi wakiwa katika chumba kikubwa, ambapo kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao kusafishwa vizuri, nyingine husagwa na kuhifadhiwa kwenye paketi ambazo zinapelekwa katika maduka makubwa ya kisasa ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika eneo dogo lililopandwa mazao na kuzungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe ambavyo hudhibiti mwanga wa jua pamoja na wanyama au wadudu waharibifu, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yaliyojipangilia katika mistari iliyonyooka, kukiwa na trekta ambalo lina bomba refu lililofungwa nyuma, linalomwaga maji pamoja na dawa kwenye mazao hayo, ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Kijana wa kiume akiwa anakagua mazao yaliyopandwa katika eneo lenye uzio uliotengenezwa kwa vitambaa vyeupe. Mazao hayo pindi yanapokua hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inafaa kutumika na watu.

Ufugaji wa kuku wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa katika banda kubwa, kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao kusafishwa vizuri na kuhifadhiwa ili kupelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Kuku wengi wa nyama wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa ambapo huku hao hupelekwa katika viwanda ili kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri nyingine kusagwa na kuhifadhiwa kisha kupelekwa kwenye maduka makubwa ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa mazao katika sehemu maalum iliyozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe ambavyo hudhibiti mwanga wa jua wadudu na wanyama waharibifu yakiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani na kuchakatwa ili kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo inatumika kwa ajili ya uvunaji wa zao la ngano, ikiwa ina mapanga yenye ncha kali yanayokata vichwa vya ngano, na kuvihifadhi vizuri kisha kupelekwa katika viwanda, ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu kama vile, unga wa ngano.

Ng'ombe wengi wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama zao kusafishwa vizuri zikikatwakatwa na kuhifadhiwa ili kwenda kupelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao yaliyojipangilia katika mistari iliyonyooka. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa na kufanywa kuwa bidhaa zinazofaa kutumika na watu.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi ambazo zimestawi vizuri tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani ili kuandaliwa vizuri au kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeupe na kijani wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama zao husafishwa na kukatwakatwa na kuhifadhiwa vizuri, ambazo zinaenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao ya rangi ya kijani, wakiwa wanayachuma na kuhifadhi katika vikapu walivyobeba mgongoni, ambavyo hupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Vijana wawili wa kike wakiwa katika shamba lililopandwa mazao mbalimbali, ambapo wanayavuna mazao hayo na kuhifadhi kwenye makreti ili kupelekwa viwandani na kuchakatwa ikiwa bidhaa bora inayofaa kutumika na watu.

Sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya kupandwa mazao, ikizungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua, wadudu na wanyama waharibifu; ambapo mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeusi na nyeupe wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kukatwakatwa na kusafishwa ikihifadhiwa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi ambazo zimestawi vizuri kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Kijana akiwa anachambua zao la kitunguu akivitenganisha vizuri akiweka upande mmoja na vibaya akivieka upande wa pili, ambavyo vinapelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa bora inayofaa kutumika na watu.

Mazao yakiwa yamepandwa katika eneo maalumu, lililozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe ambavyo udhibiti mwanga wa jua, wanyama na wadudu wanaoharibu mazao. Yakiwa tayari kupelekwa viwandani kwa ajili kuchakatwa na kuhifadhiwa vizuri na kisha kuja kuuzwa katika masoko na maduka makubwa.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, iliyonyooka kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao katika mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari ukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa ambayo hurusha maji kwa nguvu kubwa na yanashuka chini kwa njia ya matone kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa yakiwa yametobolewa matundu madogo, na kudondosha maji kwa njia matone ili kufanya udongo kuwa na unyevu kwa mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo kitambaa cha rangi nyeupe chenye muundo wa bomba, kimelazwa na kutobolewa matundu yanayorusha maji kuelekea kwenye mazao yaliyopandwa katika shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta kukiwa na mifereji iliyoachwa baina ya matuta ambapo maji humwagwa na kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu kulazwa pembezoni na kutobolewa matundu yanayorusha maji, ambayo yanatiririka, yakifuata nafasi ndogo ya mfereji iliyopo baina ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu ya rangi nyeusi yamelazwa yakitobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo bomba refu hulazwa kisha mabomba madogo huunganishwa kwenye bomba refu na kuelekeza maji kuingia katika mizizi ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa katika miche ya miti na kutobolewaa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa. Ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kua na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi iliyoachwa baina ya matuta ambapo maji kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambayo yamepandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ambapo mabomba marefu hulazwa kwenye mistari hiyo, na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo kuna mabomba marefu yamelazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi iliyoachwa baina ya matuta ambapo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambapo bomba refu hulazwa na nene, kisha mabomba madogo kuunganishwa kwenye bomba hilo refu na kuelekeza maji kwenye miche au mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu hulazwa na kutobolewa, kisha hurusha maji kwa nguvu kubwa ambayo yanadondoka chini kwa njia ya matone kama mvua.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi, kukiwa na mfereji ambao unatiririsha maji taratibu kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini; pembezoni ikizingirwa na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na yakuvutia yaliyo na ukijani kibichi kitokanacho na miti mirefu, vichaka na nyasi fupi za rangi ya kijani kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu ambayo imezuiliwa na ukungu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya hali ya kitropiki, ambapo kuna mto unaotiririsha maji masafi taratibu kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, miti mirefu pamoja na vichaka.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye vilima virefu pamoja na mabonde ambavyo vina miti, vichaka na nyasi fupi za rangi ya kijani, juu kukiwa na wingu zito lililotanda kuashiria mvua inataka kuanza kunyesha.

Mandhari nzuri na kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde kukiwa na miti mirefu vichaka vilivyofungamana na nyasi fupi za rangi ya kijani pia kuna barabara nyembamba ambayo hutumiwa na wateja kwa miguu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye barabara pana ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto ambavyo ni magari pamoja na pikipiki, pembeni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, miti mirefu pamoja na vilima.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na vilima pamoja na mabonde, vyenye miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani, pia kuna vivuli vya mawingu ya rangi nyeupe yaliyotanda angani.

Mazingira mazuri yenye uwazi mkubwa yaliyo na mabonde pamoja na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, kwa mbali kukiwa na vilima virefu vilivyozungukwa na ukungu wa mawingu ya rangi nyeupe.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa wenye maji masafi pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti myembamba iliyo katika kilele au katika muinuko.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, kukiwa kuna miti mirefu, vichaka, na nyasi fupi za rangi ya kijani, anga likiwa limetanda wingu la rangi nyeupe.

Mazingira yaliyo na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari au pikipiki pembeni kukiwa na mti mrefu na utoa kivuli kizuri pamoja na safu za milima mirefu.

Mazingira mazuri na kuvutia yaliyo na barabara refu ya vumbi, inayotumiwa na watembee kwa miguu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na vilima na mabonde vyenye miti mirefu na vichaka vilivyofungamana.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mrefu wenye maji masafi, pembezoni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani, pia kuna safu za milima mirefu zikiwa zinaonekana kwa mbali.

Mazingira mazuri yaliyo na mto mkubwa ambao unatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na vichaka na miti mirefu ya rangi ya kijani, pia kuna daraja ambalo linatumika kuvuka mto huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto unaotiririsha maji masafi, pembezoni kukiwa na kibanda kilichotengenezwa kwa kutumia fito za miti pamoja na mbao, kwa mbali kuna mwanga hafifu wa jua utokanao na jua linalozama upande wa magharibi.

Mazingira yaliyo na bonde kubwa ambalo limesababisha kwa tetemeko la ardhi au mmomonyoko audogo kukiwa na miamba mikubwa iliyo katika pande mbili za bonde hilo katikati kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na njia ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani, miti mirefu ambayo imekaa mbali mbali kukiwa na safu za milima mirefu pamoja na mabonde.

Sehemu kubwa iliyo na uwazi wa tambarare kukiwa na mfereji unaotiririsha maji masafi taratibu pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na ukungu mzito uliotanda katika eneo la mbali.

Mazingira yaliyo na barabara refu ya vumbi ambao inatumiwa na vyombo vya moto au magari. Pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani na kwa mbali kukiwa na mlima mrefu.

Mandhari nzuri na inayo vutia ikiwa na nyasi refu za rangi ya kijani, miti mirefu pamoja na vichaka pia kuna safu za milima mirefu inayoonekana kwa mbali.

Mazingira yenye mto ambao una maji machafu , pembezoni kukiwa na tenki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma chakavu kilicho na kutu pembezoni kukiwa na mwinuko au mabonde ambayo yana miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mazingira ya mbuga za wanyama kukiwa na eneo lenye wazi mkubwa ulio na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya kijani na mti mmoja mrefu pia kuna wanyama kama vile tembo wakubwa wakiwa wanakula nyasi hizo.

Mazingira mazuri na kuvutia yaliyo na vilima virefu pamoja na mabonde ambayo yana miti, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira yaliyo na ukame kutokana na ukosefu wa maji mengi kwa mda mrefu au mvua kwa kuwa ardhi imekauka kwa pasipokuwa na nyasi wala miti, pia kuna mabomba makubwa pamoja na mfereji wenye maji machache sana.

Mazingira yenye barabara refu ambayo inatumiwa na vyombo vya moto au magari pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani miti mirefu pamoja na milima na mabonde.

Mazingira yenye mto unaotiririsha maji masafi taratibu kutoka upande wa juu kushuka upande wa chini, kukiwa na miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani pamoja na safu za milima mirefu ikionekana kwa mbali.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na mto mkubwa ambao unatiririsha maji masafi taratibu pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani pamoja na milima na mabonde.

Mazingira yaliyo na barabara refu ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pia kuna vilima pamoja na mabonde vyenye vichaka na miti mirefu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye ukijani kibichi utokanao na nyasi fupi, miti mirefu na vichaka vilivofungamana pia kuna safu za milima mirefu zikionekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mti mkubwa kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na mwanga hafifu wa jua utokanao na jua linalozama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama kukiwa na pundamilia wenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, swala ambao wanakula nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na vilima pamoja na mabonde.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ambapo nyuki hao huzalisha asali ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali, wafugaji wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya rangi nyeupe yanayowakinga wasing’atwe na nyuki.

Ufugaji wa mbuzi unaofanyika katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio, ambao wakiwa wanakula nyasi za rangi ya kijani zilizo katika sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa mifugo ambao ni ng'ombe wakubwa wakiwa katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na paa la mabati. ng'ombe hao wana faida mbalimbali zikiwemo kupata maziwa, nyama pamoja na fedha pindi watakapouzwa.

Ufugaji wa mbuzi wakiwa wanapatiwa majani, wamefungwa kamba shingoni ambayo inawazuia wasiweze kufikia kula mazao yaliyopandwa katika shamba ambalo ni mahindi.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao huzalisha asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali. Mfugaji akiwa amevaa mavazi maalumu yanayomkinga asiweze kung'atwa na nyuki.

Ufugaji wa mbuzi wakiwa ndani ya banda au zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao, wakiwa wanakula nyasi kavu ambazo zimening'inizwa kwenye fito refu.

Ufugaji wa mbuzi unaofanyika katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao, wakiwa wanalishwa majani yaliyopo katika tawi dogo la mti ambalo limeshikiliwa na kijana aliyesimama nje ya zizi hilo.

Wafugaji wa mbuzi wenye manyoya ya rangi nyeupe, waliojikusanya katika eneo moja. Ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao pamoja na fito za miti mirefu.

Ufugaji wa mbuzi unaofanyika katika zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao, wakiwa wanakula nyasi kupitia katika sehemu maalumu, iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa mbuzi wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wamekusanywa katika eneo au zizi, lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao pamoja na fito refu za miti.

Kijana wakiume akiwa anafanya shughuli ya ufugaji wa bata wenye manyoya ya rangi nyeupe na wengine nyeusi, wakiwa wanakula chakula kinachomwagwa ardhini ambapo wanadonoa wakitumia midomo yao mirefu.

Ufugaji wa kuku wenye rangi nyeupe wakiwa katika mabanda marefu yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavunkukiwa na sehemu maalumu zilizotengwa kwa ajili ya malisho na mapipa yakiwa yamefungwa pembeni yenye maji masafi.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya ufugaji wa bata, wenye rangi mbalimbali akiwa anawapatia chakula kwa kuwamwagia chini ili waweze kudonoa nafaka hizo katika eneo lililo na uwazi mkubwa.

Ufugaji wa ndege aina ya kanga wenye madoa ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika eneo lenye uwazi mkubwa lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani wakiwa wanajitafutia chakula kwa kidonoa nafaka zilizopo katika ardhi.

mwanamke aliyevaa koti refu la rangi jeupe akiwa katika banda ambalo lina kuku wengi wa kufugwa, akiwapatia chakula katika vyombo maalumu ambavyo vinatumika kwajili ya malisho.

Ufugaji wa kuku wengi unaofanyika katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, kukiwa na sehemu maalumu zilizotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa kuku unaofanyika katika banda lililo tengenezwa kwa kutumia uzio wa mabati, kukiwa na chombo maalumu kilichoning'inizwa kinachotumika kwa ajili ya malisho ya maji pamoja na chakula.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya ufugaji wa bata wenye rangi nyeupe na wengine wenye rangi nyeusi akiwa anawapa chakula kwa kuwekea kwenye ardhi ambapo wanadonoa nafaka hizo wakiwa katika eneo lenye uzio uliotengenezwa kwa kutumia mavu pamoja na mabati.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha, maji na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika paketi ndogo, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hizo, kampuni iliyotengeneza, pamoja na picha ya mazao pindi itakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, ambayo yana udongo laini wenye rutuba pamoja na virutubisho vinavyosaidia mbegu hizo kukuwa katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ya maua ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizo tengenezwa kwa kumtumia prastiki ili zisiweze kuharibika na kupangiliwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupangiliwa katika rafu za chuma, kila mmoja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha bei ya mbegu hizo.

Mbegu za mboga ya majani aina ya kabichi ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili isiharibike, kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hiyo pamoja na picha ya kabichi.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi za plastiki na kupangwa katika rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko cha rangi ya njano kinachoonyesha bei inayouzwa.

Mbegu za mboga za majani aina kabichi, zikiwa zimehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la zao hilo, jina la kampuni iliyotengeneza, pamoja na picha ya kabichi.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kukua au kuchipua katika miche ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, yaliyopo juu ya meza ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, mbegu hizo zikiwa zimechipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika mabakuli na kupangwa juu ya meza kila mmoja ikiwa na kibandiko inachoonyesha jina la mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ambayo imetengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika kukiwa na maandishi yenye jina la mazao hayo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa ambalo lina mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika eneo maalumu ambalo limetengenezewa uzio wa vitambaa vya rangi nyeupe vinavyodhibiti mwanga wa jua pamoja na wanyama au wadudu wanaoharibu mazao ya shambani, kukiwa na miche midogo iliyochipua kutokana na mbegu hizo iliyojipangilia katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mboga za majani zikiwa zumehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yaliyoandikwa "Simlaw Seeds" kumaanisha ni kampuni iliyotengeneza mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa ambalo lina udongo laini wenye rutuba na unyevu unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyojipangilia katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa yakiwa yametobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husababisha mbegu hizo kukuwa katika miche midogo.

Mbegu za papai zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, zikiwa na maandishi yenye jina la mbegu hizo pamoja na picha ya papai.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa katika bustani ndogo ambayo ina udongo laini wakiwa wanafanya shughuli ya kupanda mbegu za mazao kwa kuchimba mashimo madogo wakitumia mikono na kufukia mbegu hizo.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo na kupangwa katika mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki yaliyopo juu ya meza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, makopo hayo yakiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevu, unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo laini, ulio na rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hiyo pamoja na picha ya kabichi.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo ya plastiki yakiwa juu ya meza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, mbegu hizo zikistawi katika mechi ya midogo ya rangi ya kijani ikiwa ni hatua za kwanza za ukuaji.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa lenye udongo laini wenye virutubisho pamoja na unyevu, ambapo husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kupangiliwa katika mistari iliyonyooka.

Wakulima wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba kubwa ambapo kuna magunia marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na mbegu za zao la mahindi zikiwa tayari kwa ajili ya kupandwa mashambani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumi karatasi ngumu na kuwekwa juu ya meza, paketi hiyo ina maandishi yenye jina la mazao pamoja na uzito kuwa ni kilo mbili.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika paketi ndogo, zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, na kupangiliwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa, ambalo lina mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, unaosaidia mbegu hizo kukua kwa haraka.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo laini wenye rutuba na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika mbegu za aina moja.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupangwa katika safu mbili, mfano wa mazao hayo ni nyanya, mboga za majani pamoja na vitunguu.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi ndogo zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika. Mfano wa mazao hayo ni: nyanya, vitunguu pamoja na mboga za majani.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika mabakuli yaliyopangwa juu ya meza, kila mmoja ikiwa na kadi inayoonyesha jina la mbegu hizo.

Mbegu za aina mbalimbali za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika magunia marefu yaliyokusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa mfano wa mbegu hizo ni; ulezi, mahindi, maharage, alizeti na kadhalika.

Kundi la watu wa kike na wa kiume, wakiwa wamekusanya mbegu za mazao ya mahindi, na kupangilia katika magunia marefu ya rangi nyeupe, yaliyokusanywa katika eneo moja sehemu ya shamba.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango yenye vitasa na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu, vibanda hivyo hutumika kwaajili ya kufugia mbwa.

Mbwa wakiwa wamehifadhiwa katika mabanda madogo, ambayo yametengenezwa nyuma ya gari kubwa kwa kutumia vyuma, pamoja na milango iliyotengenezwa kwa kutumia wavu.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango yenye vitasa na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu, ambayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia mbao kikiwa na mlango wenye kitasa pamoja na dirisha, lililotengenezwa kwa kutumia wavu kibanda hicho hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mbwa akiwa nje ya banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, akiwa anakula chakula kupitia katika vyombo maalumu vilivyotengwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Nembo iliyotengenezwa kwa kutumia rangi mbalimbali yenye muundo wa duara, katikati kukiwa na vichwa vya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa, paka na ndege chini kukiwa na maandishi yaliyoandikwa "Petcare" kumaanisha kua wanajali wanyama wa kufugwa.

Vijana wawili wa kiume pamoja na mbwa mwenye manyoya ya rangi ya kahawia wakiwa wamesimama katika barabara ambayo inatumika na watembea kwa miguu, pembeni kukiwa na sufuria au chombo ambacho kinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula cha mbwa.

Wawili wenye manyoya ya rangi nyeusi na kawia wakiwa wapo nje ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma kizito pamoja na wavu, ambapo mbwa hao hutumia kwa ajili ya kulala.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa anampapasa mbwa katika maeneo ya shingoni, alioketi katika eneo lenye uwazi ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Madaktari wawili wa kike na wa kiume, ambao wamebobea katika magonjwa ya wanyama wa kufugwa, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mbwa aliyesimama juu ya meza, akiwa anachomwa sindano ya sikio.

Kundi la madaktari walio bobea katika matibabu ya magonjwa ya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka, wakiwa katika eneo lililo na mbwa wengi wakubwa na wadogo ambapo kuna gari la rangi jeupe linalotumika kama usafiri wa wanyama hao pamoja na madaktari.

Mbwa mkubwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi na kahawia, akiwa amelala nje ya banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao, juu likiwa na paa ambalo limetengenezwa kwa kutumia mabati.

Mbwa mdogo akiwa amelala ndani ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma likiwa na mlango uliotengenezwa kwa wavu. Mbwa huyo amefungwa mnyororo shingoni ili asiweze kutoroka.

Mbwa wawili wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wamelala ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao pasipokuwa na milango, likiwa na paa lililotengenezwa kwa kutumia mabati.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa wenye masikio na mikonge mirefu, ambayo inawasaidia kulia chakula au kunywa maji, wakiwa wamejikusanya katika eneo moja.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio, kukiwa na watalii wanaowapiga picha na kuwatazama kama kivutio.

Mnyama wa porini ambao ni ndege mkubwa anaekula mizoga mwenye manyoya ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi akiwa na macho madogo, mdomo uliochongoka na miguu mifupi yenye kucha refu, ametua kwenye tawi la mti mkavu.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa wakiwa wananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa refu na vijana waliovalia makoti marefu ya rangi ya kijani na mabuti ambao wanawatunza wanyama hao.

Mnyama wa porini ambao ni ndege mkubwa mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa ametua kwenye ardhi; ana miguu mirefu anamkanyagia nyoka mdogo kwa ajili ya chakula.

Wanyama wa porini ambao ni mamba wakubwa wenye ngozi ngumu, mkia mrefu, kucha za miguuni, pamoja na meno yenye ncha kali, ambapo wanyama hao hula nyama za wanyama wengine.

Mnyama wa porini ambao ni tembo, mwenye umbo na uzito mkubwa akiwa na masikio makubwa, na mkonge ambao unamsaidia kula majani pamoja na maji, kwa mbali kukiwa na watu wanaompiga picha na kumtazama kama kivutio.

Mnyama wa porini ambaye ni swala mwenye mapembe marefu yaliyojikunja, akiwa na manyoya ya rangi ya kahawia, anakula nyasi fupi ambazo zipo katika mbuga za wanyama.

Mnyama wa porini ambaye ni swala mwenye mapembe marefu yaliyojikunja na ngozi au manyoya ya rangi ya kahawi, akiwa katika mboga za wanyama anakula nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mnyama wa porini ambaye ni Twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na rangi ya mabakabaka ya kahawia na nyeupe, amesimama katika eneo lenye miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani.

Mnyama wa porini ambaye ni Twiga, mwenye shingo na miguu mirefu, akiwa katika pori ambalo lina miti mirefu na nyasi za rangi ya kijani, pembeni kukiwa na mwamvuli unaotoa kimvuli kizuri, ambacho hutumiwa na watalii kwa ajili ya mapumnziko.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu marefu, akiwa na ngozi ya mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, amesimama nje ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao.